Watu wengi wamekusanyika kwenye hema wakisajili au kupata huduma za serikali, kuna wafanyikazi waliovaa vest za huduma namba wakitumia kompyuta na karatasi, huku watu wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma.

Wanaume haswa ndo wanapenda kushangilia mchezo uwanjani. Wameweka simu zao mikononi, tarumbeta wanapuliza ili kushangilia mchezo kwa mfano kandanda.

Watu watatu wamesimama mbele ya bendera iliyo andikwa lounge of the state of the judiciary. Kwa upande mmoja wameshika ripoti ya mwaka, huku sura zao ziki ng'ara na tabasamu. Tukio lote linaonesha mazingira rasmi.

Watu wamesimama wakiwa wamevaa nguo za sherehe, baadhi ya watu hao wamevaa majoho marefu aliyopambwa na nywele bandia za kimahakama za kihistoria, watu wengine wamevaa suti na mwanamke mmoja amevaa hijab.

Huduma Kenya ni ofisi ya serikali inayohudumia wakenya tofauti tofauti. Mzee huyu aliyevaa kofia nyeupe, ametembelea huduma Kenya ili kupata huduma anazohitaji.

Kipeperushi au bango kutoka tume ya huduma ya mahakama, inaonyesha picha ya bibi justice akiwa mbele ya rafu ya vitabu pamoja na maandishi kuhusu sera ya uanafunzi , maambatisho kwa mahakama

Watu wengi wakiwa kwenye kituo cha huduma kwa wateja. Ambapo baadhi yao wamevaa mavazi rasmi, kama suti na wengine wamevaa sare nyeupe na hijab. Wamezunguka meza yenye kompyuta nyingi, huku wengine wakionekana kuzungumza au kushughulikiwa na wahudumu.

Mwanasiasa hawa wamekuja pamoja ili kuwahudumia ama kufanya kazi pamoja, ili kuendeleza nchi yetu ya Kenya. Mmoja wao amevalia sweta ya nyekundu na mikono ya nyeupe.

Watu kadhaa wakitoka kwenye jengo. Jengo linaashiria Huduma Kenya. Kuna walinzi mmoja amevalia sare. Watu waliosalia huenda ni wateja. Jengo hilo lina dirisha kubwa na mlango, pia kuna gari lililopakiwa karibu.

Hafla ya kuapishwa kwa mawakili wapya. Katika picha za juu, mtu amevaa mavazi rasmi za sheria na anaapa kuwa kushika kitabu. Kuna maikrofoni nyingi mbele yake, zikionyesha uwepo wa vyombo vya habari.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaochezwa na wasichana. Mchezaji aliyevaa jezi ya blue anaonekana akimiliki mpira huku akizungukwa na wachezaji wa timu pinzani waliovaa jezi nyeupe.

Bandari FC ni klabu ya wachezaji. Mwanamke huyu ameshikilia bango lao ya Bandari FC. Amevalia sweta ya klabu hiyo.

Mtu akisema na mtu mwingine kwenye dawati ya habari. Kuna kioo cha kinga kati ya pande zote mbili. Wote wamevaa vinyango. Dawati lina kichapishi, kompyuta na ishara ya dawati la habari.

Mtaro wa udongo uliochimbwa kando kando ya barabara, umejaa maji ya rangi ya udongo labda kutokana na mvua au shughuli za ujenzi. Pembenmi yake kuna udongo uliochimbuliwa na mazingira yanayoonekana katika eneo la mjini kwani kuna lami na watu wakiwa kwenye pikipiki upande wa kushoto.

Wachezaji wa timu wa mpira wa aljahazia wapo uwanjani wakionekana kuwa na furaha na mshikamano huenda wakisherehekea ushindi au tukio muhimu. Wako kwenye sare za rangi nyeusi na machungwa.

Eneo la ukaribishaji lililo na dawati la abari kubwa, maafisa wawili wamewekwa kwenye dawati. Eneo la ukaribishaji lina viti na meza za ziada.

Wanaume na wanawake kwa jumla wameshiriki hapa kwa huu uwanja wa michezo, kumshangilia mwanaume huyu anayeonekana kuruka juu kimchezo. Kuna pia bendera ya Kenya katika hiyo uwanja.

Wanariadha watatu wa Kenya wakisherehekea ufanisi wao uwanjani. Wamevaa sare rasmi za timu ya taifa na wanaonekana wakiwa na furaha wakiwapungia mashabiki. Mashindano yanafanyika mbele ya umati mkubwa wa watazamaji.

Watu wakiwa ndani ya kituo cha huduma Kenya. Wamesimama karibu na dawati na kuonekana kama wanapata maelezo au mafunzo. Kuta zimeandikwa ujumbe wa towards service excellence na kuna viti vingi zimepangwa upande wa kushoto.

Jaji watatu wa korti maalum ya nchi Kenya wamesimama mbele ya Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa rais mstaafu wa nchi ya Kenya. Rais huyo Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa tano katika nchi ya Kenya.

Mtu amesimama na kutoa mada na wengine wameketi wakimsikiliza, mada inaashiria na ishara na maudhui ya ishara mpangilio unafanana na eneo la ofisi.

Mwanaume mmoja ameketi kando ya kompyuta ya mapato. Inaonekana anawasajili wananchi katika ofisi ya DCI. Mwanaume mmoja anayesimana mbele yake ameshikilia barua.

Chumba kilichojaa watu, wanaonekana kusubiri huduma kwenye madawati. Watu wengi wamekaa kwenye viti na wanahati mikononi mwao. Kuna madawati mengi yenye nambari na watu wanaonekana kuwa wanasubiri zamu yao.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa mbele ya kipasa sauti. Anaonekana kutoa maelezo au kujibu maswali katika kikao rasmi. Mbele yake kuna chupa ya maji.

Mazingira ya ofisi ya huduma Kenya, ambapo wafanyikazi wamevalia sare la rangi nyeupe na nyeusi. Na baadhi yao wanatoa huduma kwa wateja. Kompyuta na laptop zimewekwa mezani. Na mabango yenye ujumbe wa kuboresha utoaji wa huduma za umma yanaonekana ukutani.

Hizi ni pasipoti mingi zilizowekwa pamoja kwa ofisi ya serikali. Pasipoti hizo ni vitambulisho vya kusafiri kimataifa na pia kudhibitisha uraia. Zimehifadhiwa vizuri ili wenyewe wazikujie baadaye.

Bwana William Ruto aapishwa kuwa rais wa nchi ya Kenya. Kando yake ni mkewe Bi Rachael Ruto ambaye atakuwa mama wa taifa wa nchi ya Kenya. Ameshikilia Bibilia huku rais mtarajiwa, akiekelea mkono wake wa kushoto kwenye Bibilia.

Tangi la maji ya plastiki lililowekwa juu ya jukwaa la chuma. Jukwaa hili lina nguzo nne, zilizoshikilia tangi hilo juu la maji yashuke kwa urahisi kupitia mvuto. Pembeni kuna ngazi za chuma na kubandia juu ya jukwaa.

Watu watatu wameketi kwenye viti vya red carpet jukwaani mbele ya bango linalosomeka launch of Law Courts . Kwa nyuma yao kuna bendera ya taifa la na feni na kwenye meza mbele yao kuna chupa za maji.

Mtu amesimama mbele ya dawati akifanya mchakato wa utambuzi wa alama za vidole. Kuna kundi la watu wamemzunguka wakitazama anachofanya.

Kikosi cha mpira wa kikapu wote wamevaa jezi yenye mandishi Kenya na namba, wamesimama kwenye mahakama ya mpira wa kikapu. Bendera ya Kenya inaonyesha juu na inaonekana kuwa wako tayari kucheza.

Ndani ya Huduma Centre ambapo watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na dawati la huduma. Mfanyikazi aliyevalia sare ya Huduma Centre anatumia kompyuta huku akionekana kuekelea au kusaidia wateja.

Umati wa watu umeshikilia bendera ya Kenya, huku wakishangilia. Sherehe hii inatokana na ushindi wa mchezo unaoendelea ama mchezo umeisha kuchezwa.

Kundi la watu waliovaa kofia za rangi ya machungwa na suti, wakiwa wamesimama nyuma ya jukwaa lenye maandishi ODM. Wanaonekana wakiwa kwenye mkutano wa kisiasa au mkutano wa waandishi wa habari.

Majaji wachache wakiwa wamesimama nje ya jengo la rasmi. Wakitabasamu kwa furaha, wamevaa mavazi rasmi ya majaji yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na vitambaa meupe shingoni. Ishara ya heshima na mamlaka ya kimahakama.

Risiti ya malipo ya huduma kutoka idara ya uhamiaji Kenya, jina lililo kwenye risiti ya Evans Kipchirchir na malipo yaliyofanyika tarehe kumi na mbili agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kwa huduma ya kukusanya pasipoti. Jumla ya gharama ya shilingi elfu sita na hamsini.